Ukuaji wetu kama nchi hutokana na jinsi ambavyo serikali husaidia kusambaza umeme. Hii ni mojawapo ya mbinu ambayo inasaidia kuleta kodi kwa nchi yetu ya Kenya. Tunavyo tazama ni stasheni moja ambayo ni kituo cha ETA ambacho kimesimamishwa.

Katika kategoria hii ya kituo cha usambazaji umeme tunaona nyaya ambazo zimetundikwa juu kwa mpangilio wa jinsi inavyosambazwa kwenda sehemu tofauti. Uwepo wa umeme kwenye majumba husaidia sana katika matumizi mengi. Vile vile hii imesaidia katika kuleta kipato cha kodi cha juu ambacho husaidia katika ujenzi wa nchi.

Uwepo wa umeme katika majumba ni kitu ambacho kimesaidia nchi kunawiri kivyema. Tunavyotazama ni stesheni ya umeme, ambayo husaidia, labda kupunguza au kuongeza jinsi ambavyo umeme unavyozidi kusambazwa.

Hiki ni kiwanda cha stima ambacho kimesheni katika ukuuaji wake. Kwa mara nyingi hii husaidia katika mgao tofauti tofauti katika nchi, kupitia kwa viwanda tofauti tofauti na pia sehemu nyinginezo.

Kategoria hii ni ya sehemu ya usambazaji wa umeme. Imechangia pakubwa kwa rasilimali ya nchi katika kuleta umeme na kwenye miji na nyumba za kibinafsi. Huwa zinadhibiti viwango vya usambazaji wake katika nyanja mbalimbali.

Kwenye kategoria ya kiwanda tunavyoona, inaashiria mojawapo ya vituo vidogo vya umeme ambavyo vinasaidia katika usambazaji wake. Tunavyoona nyaya za umeme zimezunguka mahala hapa ishara kuwa umeme unasambazwa ipasavyo.

Kituo cha umeme ni kategoria ambayo inaweza kusaidia pakubwa katika kuleta mwangaza katika sehemu nyingi. Hali kadhalika tunavyoona ni mafundi wa umeme ambao wanarekebisha nyaya. Amevalia aproni, glavu na wana ngazi ambayo huwasaidia katika hafla yao.

Hiki ni kiwanda ambacho kina wingu la moshi, kutokana na utengenezaji wa bidhaa ambayo inatoa moshi, ambayo imezunguka. Mabomba na satellite kadhaa, miti inaonekana kwa wingi na nyaya za umeme.

Kategoria hii ni ya mbuga la wanyama, ambalo limechangia na kusaidia pakubwa katika ukuaji wetu, kijamii na kitaifa la Kenya. Watalii hupendezwa sana kuja ili kuweza kujitazamia vyema wanyama na vifaa tulivyo navyo.

Uhifadhi wa mazingira ni mali asili ambayo huwa na umuhimu wake ikitunzwa vyema. Vile vile inaweza kuwa na madhara yake isipochungwa vilivyo. Tunavyoona ni sehemu ambayo imeloa taka na maji chafu ambayo yanaweza kuathiri wakazi. Hivyo basi ni hali ambayo inaweza kuleta madhara mengi.

Tunavyotazama ni vyumba vingi vya mabati kuu kuu na baadhi ya sehemu hizi hupatikana jijini Nairobi maeneo ya mathare, kibera na kawangware. Hali hii iliyo na mto ulio na uchafuzi inaweza leta madhara kwenye urahisi katika jamii hii.

Mazingira yanapohifadhiwa na mali asili vyema, wananchi huwa wenye furaha. Unavyoona hii ni sehemu ambayo inajengwa ili kuzuia maji kusambaa kwenye barabara vile vile kwenye majumba. Hii ni mbinu mojawapo ambayo husaidia kwa mara nyingi mafuriko yanapotokea.

Miundo mbinu kadha wa kadha husaidia katika jamii. Tunayotazama ni sehemu ya mbuga la wanyama ambamo mwelekezi analisha kwa kumpatia tembo maziwa ili aweze kunywa.

Kategoria hii ni ya mbuga la wanyama, ambayo huleta watalii kutoka sehemu nyingi za nchi ya nje. Kwa mara nyingi huwa na wanyama tofauti tofauti, ambao huwapendeza wanaokuja kuwatazama.

Mbuga la wanyama la Maasai Mara huleta watalii wengi ili kuja kujionea jinsi wanyama na mifugo ilivyo ndani. Ni baadhi ya sehemu ambayo imeleta faida katika kulipa kodi katika nchi yetu ya Kenya.

Changamoto nyingi sehemu za jiji la Nairobi zimeathirika na uhifadhi wa mazingira pamoja na usimamizi wa mali asili ambayo sio sawa. Tunavyotazama, sehemu hii ni mto wenye taka chafu ambazo zinaweza sambaza magonjwa hatari kwa wakaaji wanaoishi humu. Ni wazi kuwa ni vyema tutunze mazingira tunamoishi kuepuka madhara kwenye afya yetu.

Katika sherehe nyingi za madaraka ambazo hufanyika nchini. Utumbuizaji hutoka sehemu mbalimbali ili kuja jifurahisha na kujipendekeza mbele ya rais. Hii huwasaidia vilevile katika kueneza.

Usafi ni mojawapo ya hadhi njema. Hii hufanya mazingira yawe ya kupendeza. Tunavyotazama ni jiko mojawapo la shule ya sekondari ambalo mpishi anaonekana kulitunza vema. Maanisha hata chakula anachokipika ni sawia. Vilevile sufuria ambazo hutumika hapa ni kubwa kutokana na uwezo wa nambari kubwa ya wanafunzi.

Mbuga nyingi za wanyama zinazopatikana nchini Kenya husaidia katika kuleta kodi ambayo baadae hujenga nchi kwa njia tofautitaofauti. Watalii wengi hupenda kuja ili kuleta faida katika nchi hii yetu.

Buga la wanyama ni kategoria kubwa yenye kuleta kipato kikubwa nchini. Watalii hutoka nchi mbalimbali pia kule ng'ambo Marekani kuja kujitazamia mbugani humu tofauti na kujifurahisha. Tunavyoona ni tembo mkubwa ambaye anaonekana kulishwa na mhudumu akiwa amevalia aproni rasmi.

Kategoria ya utunzaji bora wa mandhari na maliasili ni baadhi ya miundo msingi ambayo husaidia taifa. Mojawapo ni upanzi wa miti ambayo baadaye husaidia kuvuta mvua na kusaidia rutuba ya mchanga kwa kuishikilia. Tunavyoona ni afisa ambaye anaelekeza mkubwa wake katika hafla hii.

Usafi wetu na jinsi tunavyozidi kuishi, huwa na maana yake na ambayo huleta faida kwetu. Hali kadhalika tunavyotazama ni sehemu ambayo imechafuliwa vibaya inayoweza kuleta madhara baadaye. Hivyo basi ni vyema tukijikimu na kujilinda visawasawa kimaisha.

Mandhari haya ya mbuga la wanyama liko wazi. Wanaoonekana ni swara na mbuni wakiwa katika sehemu hii ambao ni nusu familia. Hupatikana katika maeneo yenye nyasi fupi na vichaka hasa kwenye hifadhi kadhaa Afrika. Wao hukimbia kilomita themanini kwa saa.

Katika mazingira haya, uhifadhi wa mazingira na usimamaizi wa mali asili unaonekana kuwa adimu sana kwa vile taka hazijahifadhiwa vyema. Hali hii inawezaleta madhara kwa jamii na magonjwa mbalimbali.

Mafuriko mengi makali huleta hasara kubwa katika jamii. Unavyoona ni mto ambao umefurika baada ya mvua nyingi kunyesha. Maji yanaonyekana kuwa chafu. Kijana mmoja anaonekana kuwa na fedheha kutokana na hali hiyo. Hivyo basi usimamizi wa rasilimali asilia na mashirika mengine, yapswa kuweka miundo msingi dhabiti ya kukabiliana na janga hili.

Katika mazingira haya, uhifadhi wake na usimamizi wa mali asili, unaonekana kuwa adimu sana, kwa kuwa vile taka hazijahifadhiwa vyema. Hali hii inaweza leta madhara kwa jamii na magonjwa mbalimbali. Hivyo basi, serikali na mashirika ya afya yaingilie kati na kushughulikia jambo hili ili tuwe na hewa safi.

Utalii ni mojawapo ya sketa ambayo uleta faida katika nchi kwa kutoa kodi ambayo usaidia kutokana na mchango wao wa kuleta fedha ambazo zinakuza rasilimali zetu. Tunavyoona ni watalii ambayo kwenye mbunga la wanyama pori kwa mara nyingi wao hutumia magari spesheli yanayoweza kusitiri barabara za mbunga na misitu iliyoko ndani.

Kategoria ya usimamizi wa mali asili huwa na changamoto mijini. Mfano mzuri ni ukosefu wa maji kwenye majumba mengi. Hali hii hulazimisha watu kutafuta mbinu zingine kama tunavyoona ni mfanyakazi wa mkokoteni ambaye ana vibuyu vya kubeba maji. Hawa husaidia wakati kuna uhaba mkubwa wa maji. Wafanyabiashara hii huuza ili wajikimu kimaisha.

Chuo hiki cha sekondari tunamwona mwalimu anavyopanda mti, ishara ya kuwa miti husaidia udongo na kuzuia mmomonyoko unaosabibishwa na mvua. Vilevile inasaidia kuleta kivuli, hewa safi, kuzuia maporomoko ya ardhi, pia kufanya mazingira yapendeze.

Fundi huyu anaonekana akiunganisha bomba la maji, kwa lingine ili liweze kusambaza maji kwa ufasaha anavyoonekana amevalia aproni, na wenzake wanamsaidia katika hafla ya shughuli.

Mbuga la wanyama pori linaonekana kua na nyasi yenye vichaka virefu ambacho wanyama hujificha, ikiwemo, hawa vifaru ambao waonekana wakitembea. Kwa umbali pia tunaona jiji la Nairobi, likionekana likiwa na majengo mbalimbali ambayo ni marefu zaidi.

Hili ni mbuga la wanyama pori ambalo lina wanyama aina. Linaonekana Kwa njia ambayo ina nyasi n lenye vichaka virefu ambamo hujificha ndani. Simba hao wawili wanaonekana kuvutwa sana na kitoweo Kwa upande mwingine ambamo wanapanga jinsia ya kuvamia.

Katika nyumba hizi za mabanda tunaona mafuriko ya maji amabayo yamepita na nyumba bofubofu zenye paa na miti ambayo imemwaga matawi kwenye paa za nyumba na magunia yanaonekana.

Sehemu hii ni ya mtiririko wa maji ambayo yamepita chini ya daraja kubwa ambalo linaonekana. Pia mimea ya aina ya miti na maua imenawiri sawasawa kwa umbali. Anaonekana mtu mmoja akifurahisha macho yake kwa kutazama jinsi maji yanavyopita.

Mwanamke mmoja ameketi kando ya mti kuna sufuria ambazo zinaonekana huku gunia vibuyu viwili. Garaji inayonekana kwa umbali kidogo na sehemu anayo keti ina uchafu.

Hawa ni mabomba ambao wanaonekana wakirekebisha na kuunganisha bomba la maji. Wamevalia aproni moja wao na kitambaa cha kujizuia kwenye kichwa, pia buti amevalia. Kwengineko tunaona mashine na mabomba wengine wakimsaidia.

Katika hifadhi hii ya wanyama, tunaweza kuona nyasi ambayo imemea, pundamilia ambaye anapita, kilele cha mlima, na anga ambayo ni safi. Inaonekana ikiwa sawa.

Mandhari ya mto inaonekana kuwa na uchafu mwingi, kisha tunawatazama vijana watatu ambao wamevalia buti zao za kazi. Wanaonekana wakivuta uchafu wa makaratasi, chupa, na gunia, toka kwenye maji. Kadhalika, kuna neti ambazo zimewazingira pande yao ya kando. Mojawapo amevalia kofia.

Twiga katika mbuga la wanyama ambapo tunamwona ana urefu zaidi wa kimo. Anaonekana akila matawi na pia kando kando kuna maua ambayo yanaonekana na kando kando pia kuna miti ambayo inaonekana.

Unayemtazama ni mnyama ambaye ni simba akiwa amejilaza chini ya udongo mkavu. Vile vile, unaona mtandao wa waya, ambao umemzuia, asitoroke na kuvamia wanaomtazama.

Badhi ya hawa vijana hawa ambao tunawaona wamebeba vifaa kama vile mabati asua kutokana na hali ya ubomoaji ambao umetekelezwa tunavyoona. Vilevile maafisa wanaonekana katika sare zao rasmi kuleta usitiso wa amani katika eneo hili.

Mtaani huku, madhara ya mvua kali ya mafuriko ambayo yameharibu mandhari. Wanaonekana wakijaribu kuokoa mali yao ni wanne. Mmoja mwenye shati nyeusi amesimama tu, vilevile nyumba ni za kujengwa kwa njia ya mabati. Vibuyu kwenye paa vinaonekana, mbao, gunia zilizo na uchafu zinaonekana. Njiti ambazo zimesombwa na maji.

Hii ni kategoria ya usafiri. Ni sehemu ambayo husaidia watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Tunavyotazama ni treni ya kisasa, ambayo inatumika kusafirisha.

Kategoria hii ya usafiri ni mojawapo ya sekta ambazo zinasaidia nchi kukua kwa kasi sana. Ni mojawapo ya sehemu ya Nairobi tunavyotazama ambamo magari yamepangwa kusheheni sehemu zinakokwenda. Abiria wengi huzitumia wakielekea kazini, vilevile kutoka shughuli zao mbalimbali.

Hapa ni jijini Nairobi, ni sehemu mmojawapo inayojulikana na wakenya wengi ambao huja mjini. Gari zinaonekana zimepanga katika sehemu mbalimbali zinazokwenda. Abiria wote pia wanajipanga vyema ili kuingia na kupelekwa sehemu wanako kwenda.

Magari yanaleta mchango mkubwa katika ukujia ya nchi, kutokana na ulipaji kodi wake. Hii ni sehemu ya mjini Nairobi, ambamo gari zimepangisha kuelekea sehemu tofauti tofauti, zikiwa zimebeba abiria.

Hii ni kategoria ya usafiri wa magari na barabara nyingi kuu hupatikana jijini Nairobi. Sehemu hii ina onyesho la magari ambayo yanaonekana yakielekea kwenye jiji kuu la Nairobi. Kunalo lori, nisani na basi.

Kategoria hii inaashiria kituo cha magari mjini nairobi, magari yameegeshwa kwa mpangilio ili kusheheni udhibiti wa sehemu zinazoenda. Abiria wengi huzitumia wakienda kazini na pia baada ya shughuli zao, tunavyoona vilevile wapitanjia nao wanajishukisha wakielekea sehemu zao.

Kategoria hii ni ya usafiri wa magari. Tunavyotazama ni sehemu mojawapo ya mjini Nairobi. Tunawatazama wapita njia, magari madogo, askari wa trafiki na majumba kandokando yanayoonekana kuwa marefu zaidi.

Usafiri ni mojawapo ya kazi ambazo husaidia madereva na conductor kupata staili la wala siku. Tunavyoona ni steji ambapo gari zimepanga foleni kwa minajili ya kusafirisha wateja. Anaonekana amebeba kibango cha kuashiria sehemu gari linaelekea na amevalia nguo zake rasmi za kazi. Wapita njia nao wanaonekana wakiwa katika shughuli zao.

Wakazi wengi ambao huishi jijini kwa mara nyingi hutumia magari kama mojawapo ya vyombo vya usafiri. Tunavyoona ni barabara kuu ya Nairobi ambayo imesheheni uhalisia wake na imejengwa kwa ustadi wa kudumu.

Kategoria hii ni ya usafiri wa magari sehemu mojawapo ambayo hupatikana jijini Nairobi ,tunavyotazama ni nisani ambayo imepangisha kuelekea sehemu za Nakuru tunavyoona ni dereva.

Hiki ni kituo cha magari mjini Nairobi. Magari yameegeshwa kwa mpangilio ili kusheheni udhibiti wa sehemu zinapokwenda. Abiria wengi huzitumia wakielekea kazini na pia baada ya shuguli zao. Tunavyoona vilevile, kuna wapita njia ambao wanajishugulisha wakielekea katika maeneo mbalimbali.

Humu ni ya stagey , ambayo conductor anaonekana akizungumza na askari ambaye anaongoza shughuli hizi za mji wa Nairobi. Dereva na abiria wanaonekana wakiwa wamepanda pande na gari zingine zinaonekana zikipita kando.

Sehemu hii ya barabara kuu inapatikana jijini Nairobi. Ni njia ambazo huhusika katika usafiri wa magari ambao husafirisha abiria. Upande mwingine wapitanjia wanaonekana wakipita kwenye barabara. Barabara ina taa za trafiki ambazo zinahusika.

Kategoria ya usafiri wa magari tunavyoona katika sehemu ya mji wa Nairobi ni msongamano mkubwa katika barabara moja kuu. Hali hii inaweza chelewesha abiria wanakokwenda .Tunavyotazama vilevile kuna taa za barabrani abiria wanapovuka na mandhari pembeni miti yenye mvuto mzuri.

Sehemu hii ya barabara kuu jijini Nairobi inayotumika katika usafishaji wa abiria. Inaonekana kuwa na msongamano wa magari tunavyoona, zingine ndogo, zingine kubwa. Abiria wanaonekana wakipita kando ya barabara kuelekea upande mwingine.

Kategoria ya usafiri wa magari ina manufaa katika ukuzaji wa sehemu mbalimbali. Tunavyotazama ni sehemu hii ya mji wa Nairobi. Magari yanapangisha abiria wa kuenda sehemu mbalimbali. Kwa kawaida shughuli nyingi ambazo hufanyika mjini watu hutembea ili kufika kwenye ofisi mbalimbali ili washughulikiwe.

Hapa ni jijini ambapo kuna sehemu ina shughuli nyingi zinazoendelea. Tunavyoona kuna wapita njia sare ya trafiki wanaonekana ambao wanaelekeza na kifikiri ubora wa mfumo wa jinsi magari ya rangi. Upande mwingine ni majumba kuu ya mjini.

Sehemu mbalimbali za barabara nzuri za usafiri zinapatikana mijini Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisumu, ambazo ni baadhi ya miji mikubwa yenye usafiri mwema. Kwenye sehemu hii tunavyotazama kunayo lori ya kubeba taka na vioo ambalo linapita, nissani ndogo, pikipiki na wapita njia wanaonekana wakiwa katika shughuli zao.

Hapa ni jijini Nairobi usafiri umekidhili kwa kirefu zaidi na magari tunavyona ni basi la kielektroniki ambalo linatumia charge hili halina wingu la moshi na vile vile halina kelele. Ni teknolojia ambayo inaonyesha kwamba taifa linazidi kukua kimaendeleo.

Barabara ku nyingi hupatikana mjini Nairobi. Husaidia pakubwa katika usafiri kutoka sehemu moja na nyingine. Abiria wenye magari yao madogo hufaidika kwa jinsi zimeundwa. Tunavyoona baadhi zao kama basi, lori, aina ndogo ya gari, bango, taa pembeni na daraja la upeo ambalo hutumia umma kuvuka.

Usafiri wa uma ni kategoria ambayo imeboresha ukuaji wa sekta nyingi. Abiria hutumia magari kama tunavyoona magari haya yamepanga kwa minajili ya kusafiri kutoka mji mmoja kuelekea sehemu nyingine. Vilevile yameegeshwa kwenye kituo cha petroli cha totali.

Katika steji hii la sokoni la mjini wa Nairobi ina maegesho na steji mbalimbali ya magari haya tofauti tofauti . Hapa Kama vile tunavyoona ni gari za kuenda sehemu za Nyeri na Nakuru.

Tamdhilia hii ya usafirishaji tunaona mabasi mawili ambayo yanaonekana yakiwa yamepangisha kwenye steji. Kondakta wawili wanaonekana; mmoja wa kike, mwingine wa kiume wakiwa wamesimama wakielekeza abiria kwenye gari.

Sehemu hii ni steji la chini ambayo inabeba abiria kutoka upande mmoja hadi upande mwingine hii ililetwa wakati wa rais aliye staafu Uhuru Kenyatta ambayo kwa sasa inasidia katika sekta ya usafirishaji wa watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mazingira haya ya steji tunaweza kuona basi za usafiri zikiwa na abiria wameketi ndani pia miti inaonekana kwa ufasaha. Jengo kubwa kwenye kiki pili tunavyoliona. Kondakata anaonekana akiongoza abiria amesimama kando.

Usafiri wa uma wa magari ni kategolia ambayo imeboresha ukuaji wa sekta nyingi. Abiria hutumia magari kama tunavyoona magari haya yamepangwa kwa mnajili ya kushafirisha abiria toka shehemu moja hadi nyingine. Yameegeshwa vyema na vipango vimewekwa juu yake kuonyesha mahali gari inaelekea,

Stegi hii ya matatu iko mmojawapo wa mjini Nairobi ambayo kwa umbali tunaweaz kuona abiria na wapitanjia ambao wanapita. Biashara nazo zinaonekana pamoja kwenye maandiko yaliyovyo ukutani.

Sehemu hii ya mji inapatikana jijini Nairobi. Ni steji ambayo tunaona basi za usafiri zikiwa na abiria wameketi ndani. Pia vilevile, wapita njia hawa wanapita katika shughuli zao pia mabango yamewekwa kuonyesha sehemu ambazo gari zinaelekea.

Sehemu hii ya mji tunaona basi kubwa la rangi ya machungwa. Kando yake ni wavutaji wawili wenye mkokoteni ulio na mizigo ambao wamevalia aproni. Kwa sehemu nyingine ni wafanyikazi ambao wamepumzika kubeba bidhaa.

Huu ni mji wa Nairobi ambamo tunaona gari ambazo zinapita, taa za trafiki, pikipiki, abiria ambao wanaonekana wakipita vile vile. Kwa upande mwingine tunaona miti ambayo imemea kwa njia iliyo bora na kamera za CCTV kwenye barabara.

Katika sehemu hii ya steji ya mjini, kunaonekana na gari ambayo imebanwa na jina la Embasava, ambalo linaonekana kubeba abiria wakielekea pande tofauti tofauti, na dereva anaonekana akiwa ameketi mbele, na wapita njia wanaonekana wakitembea.

Mjini humu ni Nairobi ambamo tunaona magari yakiwa yamepangwa kwa njia ya kubeba abiria kwa usafiri. Wengine wanaonekana wakitembea kwenye barabara kuu ya mji. Pia askari anaonekana kwa upande mwingine. Taa za trafiki na majumba yanaonekana upande mwingine.

Mazingira haya ya steji tunaweza kuona basi za usafiri zikiwa na abiria, vile vile miti na majumba yanaonekana kwa upande mwingine, ambayo ni makubwa. Kondakta anaongoza na anaonekana akiwa anawaelekeza abiria kwenye gari.

Hii ni moja wapo ya barabra kuu mjini Nairobi ambayo imejazwa na gari nyingi za biashara na zingine zenye kubeba mizigo. Abiria wanaonekana wakiwa ndani na wengine wakitembea kwenye barabara wakivuka.

Hii ni mojawapo ya barabara za Nairobi ambazo kwa umbali kunaonekana viwanda mbalimbali, magari ambayo yanapita, taa za barabara, pikipiki na majumba kando kando ambayo yanaonekana kwa ufasaha.

Humu ni mjini Nairobi ambapo tunaona basi za usafiri zikiwa na abiria wameketi ndani, pia miti inaonekana kwa umbali na taa za barabarani zinaonekana kwa ufasaha. Majengo pia yapo kando kando na conductor anaongoza usafiri kwenye gari.

Humu ni mjini ambapo mna steji zenye magari ambazo zinabeba abiria .Wengine wanaonekana wameketi, wengine wanaonekana wanatembea. Mwingine anatembea pamoja na begi kwenye mgongo na kondakta anaonekana akiwa amebeba kibango kwenye mkono wake.

Katika kituo hiki cha matatu tunawaona kondukta ambao wamevalia aproni zao wakijitahidi kukaribisha abiria kwenye magari tunavyoyaona katika mpangilio. Kando na hio pia, wapita njia nao wanaonekana wakipita kujishughulisha kivi yao.

Katika kituo hiki cha matatu tunamwona kondakta ambaye amevalia sare zake rasmi akikaribisha abiria kwenye gari tunavyoona katika mpangilio. Kando na hiyo, wapita njia wanapita kujishughulisha kivi yao.

Tunavyoona hawa ni maafisa wa polisi wanaongoza magari vilevile tunaona taa za trafiki na lori zinaonekana kwenye barabara pikipiki hali kadhalika kuna manyunyu ya mvua kwa wingi ambayo yanatanda.

Sehemu hii ya jiji tunaona jinsi magari ya usafiri yamekita. Vilevile majengo yanaonekana kwa pande mbili ilhali wapita njia nao wanatembea tunavyoona, pia pavement inaonekana kwa ufasaha.

Sehemu ya mtaa hii inatuonyesha mandhari hapa , askari wanaoonekana , wapita njia , nambari za usajili na alama za barabarani ata za trafiki pia zinaonekana pamoja na taa za gari na saini bodi.

Sehemu hii ya barabara ina magari ambayo yanapita. Vile vile, kuna taa za trafiki ambazo zinaonekana, taa za kuwaka na pia abiria ambao wanapita na wengine wakivuka kwa pande zote na vile vile, ina miti ambayo imemea kwa upande mwingine. Vile vile, tunaona magari ambayo yamebeba abiria.

Huyu ni kondakta akiwa kwenye steji akipangisha abiria, na tunavyoona amebeba kibango cha kuonyesha sehemu ambazo inaelekea. Vilevile tunaona pikipiki na afisa wa kata akionekana kutekeleza wajibu wake.

Sehemu ya usafiri ya mjini inaonekana na polisi ambao wanaonekana wakipiga doria, wapita njia kwa wingi, majengo marefu, saa za trafiki na magari ambayo yamebeba abiria yanaonekana.

Peji inaonekana na magari. Abiria ambao wameketi kwenye mojawapo ya chombo cha usafiri, mwingine akiwa anatembea pamoja na begi kwenye mgongo wake. Majumba yanaonekana kando kando kwa urefu. Tunaona barabara, kunayo miti ambayo vilevile inaonekana. Nambari za usajili ni bango vilivyo nukuliwa bei ya nauli pia.

Kwenye barabara hii kuu; mataa ya barabara tunazoziona, magari kama vile moshi, lori, vibanda vya kuuza bidhaa, majumba. Sehemu yenye miti iko kando, mita ndefu na wapita njia wengi wanavyoonekana.

Wapita njia mjini katika shughuli zao. Vilevile abiria wanaopanda kwenye magari tofauti kuelekea wanakokwenda. Sehemu hii ina lami safi, mmojawapo anaonekana amebeba mfuko na mwingine amevalia aproni.

Usafi wetu kibinadamu huwa wa maana zaidi ili tuweze kujikiimu kivyema. Machafuzi yanapotokea tunavyotazama huleta madhara mbalimbali katika afya zetu. Hivyo basi, ni vyema kuweza kujitunza vyema na pia kutunza mandhari tunayoishi.

Kategoria hii ya usambazaji wa maji na udhibiti wa taka tunavyoona ni kiko ambazo zimelazwa kwenye udongo tayari kuhusishwa na kutiwa mchangani ili kusaidia kusambaza maji toka sehemu moja hadi nyingine. Kwa mara nyingi kazi hii hufanywa na wale ambao wana ujuzi katika ufundi wao kama mabomba.

Kategoria hii ya ugavi wa maji tunavyo ona ni mifereji ambayo ina maji safi inayo dondoka kwa minajili ya utumiaji. Hafla ya sekta hii husaidia pakubwa kuboresha na kukaba janga uhaba wa maji, wasemvyo wahenga maji ni uhai.

Kategoria hii ya ugavi wa mali tunavyoona ni mifereji ambayo ina maji safi yanadondoka kwa minajili ya utunzaji. Hafla ya sekta hii inasaidia pakubwa kuboresha na kukaba njaa na uhaba wa maji. Wasemavyo wahenga maji ni uhai.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka, ni kategoria ambayo huwa na manufaa katika uboreshaji wa nyumba za upangaji. Kadhalika maji hutumika katika kunywa, kuoga, kuosha vyombo na tunavyoona ni tenki la maji ambalo hutumika kusambazia wapangaji kwenye vyumba vyao.

Sehemu hii ya duka ya uuzaji wa maji tena inatumika na wakazi wengi jijini kutumia kujaza maji kwenye dispenser zao za nyumba. Pembeni mwake vilevile ni sehemu nyingine ya nguo zikiwa kwenye displau

Hizi ni tangi za maji mbili moja kubwa nyingine ndogo ambazo zimezingirwa na vyuma vya kuchomelewa kuzilinda na bomba za maji ambazo zimeunganishwa kwa urahisi wa usambazaji. Vile vile nyaya za stima zimeonekana tunazoziona.

Hiki ni kiwanda moja wapo ambavyo vipo katika sehemu nyingi kinachotengeneza bidhaa. Linaonekana kuwa kukuu ,hiki kina wafanyikazi wengi ambao hufanyia kazi na kutumia mshine tofauti kutekeleza kazi zao.

Hili ni duka lenye uhifadhi ya maji safi ya kunywa kadhalika kunayo friji, chupa ya maji na sehemu za juu za maegesho ya maji ambayo ni mengi zaidi kwa ajili ya wanunuzi ambao wanauziwa maji haya.